Kundi la wazi la wazimamoto likifanya kazi kwa bidii kufungua mlango wa jengo. Wamevalia mavazi maalum ya kujikinga pamoja na kofia za rangi tofauti kama vile buluu, nyekundu, na ya manjano. Wanatumia vifaa maalum kuvunja mlango ili kuingia ndani ya jengo ambalo linaonekana kutoa moshi, ishara kwamba kuna moto unaowaka. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo mengine.

Eneo ambalo limeathiriwa sana na ukataji wa miti. Mandhari inaonyesha mabaki ya mashina ya miti mingi iliyokatwa. Ardhi kavu yenye mto mdogo unaopita katikati. Sehemu ya mbali, kuna ziwa dogo au bwawa lililopungua maji, likizungukwa na msitu uliobaki kwa mbali.

Vifaa vya matibabu vikiwa nje ya jengo. Viti viwili vya magurudumu vimepangwa karibu, kimoja kikiwa na kiti cha bluu na kingine cha rangi nyeusi. Pembeni kuna kitanda cha wagonjwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha bustani yenye mimea ya kijani na mtu mmoja aliyesimama kwa mbali.

Mkono ukishika chupa ndogo yenye dawa nyekundu na kijitundu cha kudondoshea. Chupa imeandikwa Aeresotu ikionyesha ni kifaa cha tiba au majaribio ya kisayansi.